Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki kwenye eneo la nje, wote wamevaa sare za makoti ya rangi ya bluu; wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo cha kisasa na mwalimu anayeandika kwenye ubao mdogo wa rangi nyeupe.

Kijana wa kiume akiwa amesimama pembeni akimtazama mama ambaye anajifunza kuandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki nyeupe kuandika irabu za kiswahili pamoja na hesabu za kujumlisha.

Vijana wa kiume watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakifanya majadiliano, mezani kukiwa na makaratasi, chupa za maji ya kunywa pamoja na simu janja.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama katika mstari ulionyooka, wote wakiwa wameshikilia karatasi ambazo ni vyeti walivyopatiwa baada ya kuhitimu mafunzo huku nyuma yao kukiwa na vyombo vya muziki.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja ,wakiwa wanataza skreeni ya komputa mpakato ,iliyopo juu ya meza , huku wakicheka ,nyuma yao kukiwa na ubao mdogo ambao umebandikwa karatasi za rangi nyeupe .

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika viti, wakipatiwa mafunzo na mwalimu wakike aliyesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi; akiwa anawafundisha baadhi ya maneno ya kiingereza.

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake, ambao wameketi katika viti wakiwa wanapatiwa mafunzo. Juu ya meza kukiwa na chupa za maji ya kunywa, kompyuta mpakato na mikoba au mabegi ya kuhifadhia vitu vyao.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume, wakionekana kuwa wapo katika semina au mkutano. Ambapo wameketi kwenye viti, huku meza zikiwa zimefunikwa kwa vitambaa, zenye chupa ya a maji ya kunywa juu yake, madaftari na kalamu.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye madawati, wakiwa wanafundishwa na mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi, ulioandikwa kwa kutumia chaki nyeupe, baadhi ya maneno ya kiingereza.

Mwanaume aliyeketi katika kiti ndani ya eneo tulivu la maktaba akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza nyuma yake kukiwa na rafu yenye vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Mwanaume mtu mzima akiwa yupo ndani ya maktaba akijisomea kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na rafu yenye vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Mwanamke mwenye umri mkubwa, akiwa amevaa mavazi na urembo wa kitamaduni wa kabila la Wamasai, akiwa anajifunza namna ya kuandika na kutamka silabi za Kiswahili zilizopo katika ubao wa rangi nyeusi.

Kundi la wanaume wenye umri mkubwa baadhi yao, wakiwa wamevaa kofia wakiwa wamesimama ndani ya chumba ambapo wana nyuso za furaha wakionekana kucheza mziki.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba wakiegemea meza pana huku wakimtazama mwenzao aliovaa kanzu akiwa anaandika katika karatasi kubwa za rangi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Wanawake walioketi katika viti ndani ya jengo, ambapo mwalimu wa kike amesimama pemebeni ya ubao akiwa anawafundisha namna ya kuandika na kusoma lugha ya kiingereza.

Mwanaume ambae amesimama akiwa anawafundisha kundi la watu wakiwa wameketi katika viti vya rangi ya chungwa huku mmoja wao akiwa amesimama kuchangia mada, kuuliza au kujibu swali.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi uliondikwa kwa kutumia chaki nyeupe. Mkono mmoja akiwa ameshika mpira wa makaratasi uliosukwa kwa kutumia katani na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa wameketi katika viti, wakitazama makaratasi yaliyopo juu ya meza, ambayo wanayatumia kwa ajili ya kusoma. Pembeni kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu vya aina mbalimbali.

Mwalimu wa kiume mwenye kamba iliyoning'ia shingoni ikiwa na kitambulisho, akiwa anagawa vitabu au vipeperushi kwa kundi la watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa ili waweze kujisomea.

Mwanamke pamoja na mwanaume walioketi katika viti, wakiwa wanajadiliana au kujifunza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopita katika madirisha mapana ya vioo, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma. Wakiwa wanasikiliza kwa makini kile kinachofundishwa na kuandika katika madaftari yaliyopo juu ya madawati.

Vijana wa kike wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya ushonaji wa nguo, huku wakipima kitambaa kilichopo chini, wakitumia mkasi kwa ajili ya kukata na cherehani za kushonea.

Vijana wawili wa kike na mmoja wa kiume akiwa ameketi katika mandhari nzuri ya nje, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali wakiizunguka meza yenye muundo wa duara juu yake ikiwa na makaratasi, vitabu na simu janja.

Wanawake pamoja na wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika viti wakitazama kile ambacho mwanaume anaandika katika karatasi kubwa ya rangi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, ambapo wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na mwalimu wa kiume aliesimama, akiwa amevaa fulana ya rangi nyeupe.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wapo ndani ya jengo, baadhi yao wakiwa na kamba wamezifunga shingoni ambazo zina vitambulisho, wakiwa wanajadili masuala mbalimbali na kuandika katika karatasi zilizopo juu ya meza.

Bibi aliyeketi katika dawati akiwa anatazama kitabu kilichoandikwa kwa maandishi kikiwa na picha za midoli, nyuma yake kuna chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki pia kuna mashamba yenye nyasi zilizokauka.

wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo na kusikiliza kwa makini ,nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi ya kijani uliobandikwa makaratasi.

Kindi la wanawake watu wazima walioketi katika viti wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasaai, wakijifunza namna ya kuandika na kusoma irabu za kiswahili.

Kundi la wanaume na wanawake wakionekana kuwa ni wafanyakazi wameeketi katika madawati wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari ili kujikumbusha wakati wa kisahau.

Mwalimu wa kiume aliovaa mavazi ya rangi nyeusi, akiwa amesimama mbele ya darasa na kuwafundisha wanafunzi, huku nyuma yao kukiwa na rafu za mbao zinazotumika kuhifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari nzuri ya eneo la nje, wakiizunguka meza yenye muundo wa duara juu yake kukiwa na makaratasi, vitabu, simu janja na pochi.

Kundi la wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo, wakiwa wanapima kitambaa kilichopo chini na kutumia mkasi kwa ajili ya kukatia kisha kushona kwa mashine zinazojulikana kwa jina la cherehani.

Mwanamke mtu mzima akiwa amesimama mbele ya nyumba akiwa anatoa elimu au kuwafundisha kundi la watu walioketi katika mkeka, kila mmoja akiwa na madaftari ambayo anatumia kwaajili ya kuandika.

Kundi la wanaume na wanawake walioketi katika viti, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, pamoja na chupa zinazotumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake wawili walioketi katika viti ndani ya maktaba. Wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Huku kukiwa na rafu za mbao zilizopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakipatiwa elimu, ambapo wamevaa sare za fulana za rangi ya bluu bahari zenye nembo ya viganja vya mikono vya rangi tofautitofauti.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la nje lenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu na kufungua kurasa za ndani ambapo wanajadiliana.

Mwanaume aliyeketi kwenye kiti ndani ya eneo tulivu la maktaba, akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na rafu zilizopangwa vitabu mbalimbali pamoja na magazeti.

Vijana wa kike na wa kuime wakiwa wanapatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama mbalimbali, kwa kutumia wino wa rangi nyeusi ulipo katika bakuli ndogo na makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja akiwa yupo sehemu tulivu ya maktaba, akijisomea kitabu kilichopo juu ya meza huku nyuma yake kukiwa na rafu, zinazotumika kuhifadhia vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi jeupe akiwa amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao wa rangi nyeusi, akiwa anatoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi katika madawati ambao wanamsikiliza kwa makini

Mkusanyiko wa wanawake wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa vitambaa vidogo, wakitumia uzi pamoja na sindano huku mezani kukiwa na baadhi ya vifaa vingine kama vile mikasi.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake, wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya shamba, ambapo kuna zao la mahindi yaliyostawi vizuri, huku mwalimu akiwa amesimama mbele yao na kuwafundisha.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wanaomsikiliza; huku nyuma yao kukiwa na rafu za mbao zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake wenye umri mkubwa, waliovaa mavazi na shanga za kitamaduni za kabila la wamasai, wakiwa wanajifunza namna ya kuandika irabu za kiswahili katika ubao ama karatasi.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika vyeti vya rangi nyekundu, wakiizunguka meza na kujadiliana mambo mbalimbali mezani kukiwa na vitabu pamoja na makaratasi na katika kuta ya chumba hicho kukiwa na picha mbalimbali zenye maandishi.

Kijana wa kiume mwenye tabasamu usoni, akiwa anakabidhiwa cheti na mwanaume aliyevaa suti, kinachoonesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora katika darasa lake, wakati wa mahafali.

Mwanamke mwenye umri mkubwa, aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, akiwa anajifunza kusoma na kuandika silabi za kiswahili, kwenye ubao wa rangi nyeusi ambao umeandikwa.

Wanawake wa nne wakiwa wamejipanga katika mstari mbele ya jengo lenye madirisha na milango ya vioo, wakiwa wameshika karatasi zinazoonyesha ramani ya Afrika iliyochorwa kwa kutumia rangi tofautitofauti.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika vyeti kwenye muundo wa duara wakiwa wameshikilia karatasi nyeupe mikononi mwao kwa ajili ya kujadiliana kile kilichoandikwa huku pembeni kukiwa na meza yenye chupa nyingi ambazo zinatumika kuhifadhi maji ya kunywa.

Mwanaume aliyeketi katika dawati la mbao akiwa amevalia koti la jinsi ya rangi ya bluu, akijisomoea au kuandika katika daftari akitumia penseli ikiwa na kifutio kwa juu.

Kundi la wanaume na wanawake, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki wakitazamana, mbele ya meza ndefu iliyofunikwa kitambaa. Juu yake kukiwa na kipaza sauti, kompyuta mpakato, makaratasi na simu janja.

Vijana wawili wa kiume na mmoja wa kike, akiwa ameshikilia vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti, ambavyo hutumika kutengeneza umbo kubwa. Ikiwa ni namna ya kuchangamsha akili.

Eneo ambalo kuna mkusanyiko wa wananchi wengi, wakiwa wameketi kwenye nyasi fupi za rangi ya kijani, chini ya mti inayotoa vivuli, wakiwa makini kusikiliza kile wanachoelezwa na kiongozi au mwalimu aliyesimama katikati yao.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika vyeti vya plastiki wakitazamana huku katikati kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa juu yake kukiwa na kompyuta mpakato, simujanja, madaftari au makaratasi, pamoja na kipaza sauti.

Mkusanyiko wa wanawake na wanaume walioketi katika viti kwenye mazingira ya nje, wakiwa wamevaa sare za makoti ya rangi ya bluu; wakipatiwa elimu au mafunzo yanayohusu kilimo cha kisasa.

Wanaume pamoja na mwanamke mmoja wakiwa wameketi katika viti wakitazamana mbele ya meza ndefu ambayo imefunikwa kwa vitambaa vyake kukiwa na kipaza sauti si mjanja kompyuta mpakato pamoja na makaratasi.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamefungua kurasa ya kitabu kinachojulikana kama biblia, huku wakijadiliana na kusoma katika kurasa ya kitabu hicho, na kuandika kile walichojifunza kwenye madaftari.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni familia au watu wa karibu wanaojuana. Wakiwa wameketi katika viti nje ya nyumba, wakifanya majadiliano na baadhi yao wakiwa wameshikilia madaftari ambayo wanayasoma.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa au chumba cha maabara, akiwa anatoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya uchunguzi wa kisayansi mfano ni chupa zinazotumika kuhifadhia kemikali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya darasa wakipatiwa elimu isiyo rasmi. Mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi yanayoonyesha maana aina na faida za ndoa.

Mwanamke akiwa ameketi akitazama kompyuta iliyoko mbele yake na kusoma au kujiongezea maarifa huku nyuma yake kukiwa na vijana wakike na wakiume ambao pia wanatumia kompyuta kwa ajili ya kujifunzia.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, wakisikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa, nyuma yao kukiwa na mzungu ambaye anawatazama.

Eneo kubwa lililosheheni watu wengi wakiwa wana makaratasi au mitihani ambayo ina maswali wanayopaswa kuyajibu kwa usahihi ili kuweza kufaulu ikiwa ni kipimo cha kile walichofundishwa.

Wanawake watatu pamoja na mvulana mmoja wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye mwanga hafifu wa jua, wakiwa wanatazama madaftari yaliyopo juu ya meza ; huku mmoja wapo akinyoosha mkono ili kuwaelekeza.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa ameshika kitabu mkononi anachowasomea wanafunzi walioketi katika madawati ndani ya darasa, ambalo wanasikiliza kwa makini kile wanachosomewa.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye kompyuta nyingi zilizoharibika, kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani wenye maswali ambayo anapaswa kuyajaza kwa usahihi ili kuweza kufaulu.

Kijana wakike na wakiume wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopita katika madirisha ya vioo wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliopo juu ya meza.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika viti, wakisikiliza kwa makini, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, wakipiga makofi ikiwa ni ishara ya pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri.

Wanawake wanne, wakiwa wamesimama mbele ya jengo lenye madirisha mapana ya vioo, wakiwa wameshikilia karatasi zinazoonyesha picha au ramani ya afrika.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa kutumia mapazia, wakiwa wanapatiwa elimu na mwanamke huku wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi ndani ya eneo lililopambwa vizuri. Kwa kutumia maputo, juu kukiwa na taa zinazotoa mwanga. Mbele yao kuna skrini kubwa ambayo inaonyesha kuwa wanajifunza lugha ya Kiitaliano.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti huku mmoja akiwa amesimama, akitoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazo patikana katika kompyuta ambazo zipo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume waliosimama ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha, upatikanao kutokana na taa zilizofungwa juu; wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa kwa umakini.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika madawati yao, huku kukiwa na kompyuta nyingi mbovu zimehifadhiwa, wanafunzi hao wanafanya mtihani kwa kujaza maswali kwa usahihi ili kuweza kufaulu.

Vijana wa kike waliovaa mavazi ya kupendeza na nywele wamezitengeneza vizuri, wakiwa wanajifunza kwa kutumia makaratasi yaliyopo juu ya meza, huku wakiandika kwa penseli.

Bibi akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa, mkononi ameshikilia karatasi inayoonyesha kuwa, ni cheti cha kuhitimu mafunzo, kikiwa na jina pamoja na saini yake.

Wanawake pamoja na wanaume wenye nyuso za furaha, wakiwa wameketi kwenye viti, huku wakijadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya eneo lenye miti mirefu na mengi, huku wakiwa wanamsikiliza mwanaume aliyesimama katikati yao.

Kundi la watu wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu wakiwa katika muundo wa duara, ambapo mmoja wapo akiwa ameshika karatasi wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yaliyoorodheshwa katika karatasi hiyo.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba. Baadhi yao wakiwa wamevaa kamba zenye vitambulisho shingoni, wakiwa wanaandaa kitu cha kufundisha au mada kwa kutumia makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Mwanaume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu wazima walioketi katika viti huku wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Vijana wawili wa kiume mmoja akiwa amevalia kofia wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza huku pembeni kulikuwa na kompyuta mpakato.

Kundi la wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki kwenye mazingira ya nje, wakiwa wamevaa sare za makoti ya rangi ya bluu nakupatiwa elimu inayohusu kilimo cha kisasa na mwalimu anayeandika katika ubao mdogo wa rangi nyeupe.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, akiwa anajifunza kuandika na kutamka silabi za kiswahili zilizoandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Vijana wawili wa kike na mmoja wa kiume, wakiwa wameketi kwenye viti, katika mandhari nzuri ya eneo la nje. Wakizunguka meza yenye muundo wa duara. Juu yake kukiwa na madaftari, vitabu, simujanja na pochi.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, ambapo mwalimu wa kiume anawapatia mafunzo, mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ambao una maandishi.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa ameketi katika madawati ndani ya darasa, mkononi ameshika karatasi ambalo ni cheti cha kuhitimu mafunzo, kina jina pamoja na saini yake.

Vijana wawili wa kike walioketi katika viti, ambapo wanajadiliana au kujifunza kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza. Nyuma yao kukiwa na picha inayoonyesha ramani ya sehemu fulani.

Wanaume pamoja na wanawake, wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo wakipatiwa mafunzo, mmojawapo akiwa amenyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuchaguliwa na kuzungumza.

Wanawake wanne pamoja na mwanamme mmoja wakiwa wamesimama katika mstari ulionyooka, kila mmoja akiwa na karatasi ambayo ni cheti wamekabidhiwa baada ya kuhitimu au kumaliza mafunzo waliyopatiwa.

Wanaume wakiwa wame simama katika chumba wakivalia mavazi nadhifu sana kama vile kanzu na suti, mmoja wapo akiwa ameinama akiandika katika makaratasi ya rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha huku mezani kukiwa na madaftari na mikoba ya kuhifadhia vitu vyao.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo lililopambwa kwa kutumia maputo, wakiwa wanatazama skrini ambayo inaonyesha kuwa wanajifunza lugha ya kiitaliano.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti kwenye muundo wa duara ndani ya jengo, wakifanya majadiliano au kufundishana pembeni kukiwa na meza ambayo juu yake ina chupa zenye maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye viti, huku wakijifunza kwa kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza, zinazo wasaidia kupata taarifa au kuongeza maarifa yao.

Wanaume wanne wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la nje, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya Kimeniya Jaya ili kuunganisha na vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza. Mfano ni kompyuta mpakato ili waweze kupata mtandao.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, ambacho kina kompyuta nyingi zilizoharibika, kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani ambao una maswali, anayopaswa kuyajibu kwa usahihi ili kufaulu vizuri.

Wanawake wawili wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu kilichofunguliwa ambacho mmoja wao ameshikilia, huku nyuma yao kukiwa na rafu za mbao zinazotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, kila mmoja akiwa na kitabu au karatasi ambazo anatumia kwa ajili ya kujifunzia.

Kundi la watu wengi, wakiwa wamejikusanya kwenye eneo moja chini ya vivuli vya miti, ikiwa ni mkutano, ambapo wako makini kusikiliza kile ambacho mmoja wapo anawaelezea, akiwa amesimama katikati yao.

Mwalimu wakiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa amevaa mavazi ya rangi nyeusi na kuwafundisha wanafunzi waliyoketi kwenye viti wanaomsikiliza huku nyuma yao kukiwa na vitabu vya aina mbalimbali vimepangiliwa katika rafu za mbao.

Bibi akiwa amekaa Katika kiti akitazama au kusoma kitabu ambacho kina maandishi pamoja na picha. Nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki pia Kuna mashamba yenye nyasi zilizokauka.

Wanawake na wanaume wakiwa ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa kutumia mapazia wakiwa wanafanya majadiliano, huku juu ya meza kukiwa na makaratasi na kompyuta mpakato na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama na kuwaelekeza wanawake walioketi katika madawati ndani ya darasa, akiwa anatumia kitabu kilichopo juu ya dawati; ili kuwafundishia.

Wanaume wakiwa wameketi kwenye viti, huku mmojawapo akiwa amesimama na kuwaelekeza wenzake namna ya kutumia programu mbalimbali, ambazo zinapatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Vijana wawili wa kiume, mmoja akiwa anabandika karatasi katika ubao wa rangi nyeupe, huku mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo aliloshikilia mkononi.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati, ambapo wanafundishwa na mwalimu wa kike, aliyesimama pembeni ya ubao akiwa anawaelekeza namna ya kutamka na kusoma baadhi ya maneno ya kiingereza.

Vijana wa kike na kiume, wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, unaopenya katika madirisha ya vioo yaliyofunguliwa. Wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

mwalimu wa kiume akiwa amesimama kwa kutoa elimu ama mafunzo kwa kundi la wanawake ,walioketi na kumsikiliza kwa umakini ,huku nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ,uliobandikwa kwa karatasi rangi nyeupe .

Kundi la wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, na baadhi yao wakibeba pochi huku wakijadiliana, pembeni kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa na chaki ya rangi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopenya kwenye madirisha mapana ya vioo, huku mmoja wapo akiwa amesimama na kushika karatasi kubwa yenye maandishi.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, akiwa anajifunza namna ya kuandika na kusoma silabi zilizoandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Mwalimu aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa anawaelekeza wanafunzi wengine walioketi katika viti, ambapo ananyoosha kidole juu ya karatasi lililopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyefunga kamba shingoni yenye kitambulisho, akiwa anagawa vipeperushi kwa watu wazima anaye wafundisha, ambao wameketi katika madawati, yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa.

Kijana wakiume aliyevaa shati la rangi nyeupe upe akiwa anawafundisha wenzake kwa kuwaelekeza akinyoosha kidole juu ya karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza, huku wate wakiwa wanaitazama.

Mkusanyiko wa wanawake na wanaume, wakiwa wapo ndani ya jengo lenye madirisha mapana ya vioo, wakiketi kwenye viti, mmoja wao akiwa amesimama na kushika karatasi kubwa ya rangi nyeupe ambayo ina maandishi.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakisikiliza kile wanachofundishwa, nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi ya kijani, uliobandikwa karatasi nyingi za rangi nyeupe.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi ndani ya chumba au darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo na mwalimu wa kiume aliesimama na mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ambao una maandishi.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa, mezani kukiwa na karatasi ambazo wanazitumia kujisomea; ukutani kuna makabati yanayotumika kuhifadhia vyombo.

Wanaume pamoja na wanawake wamekusanyika ndani ya chumba, wakiwa wamening'iniza kamba zenye vitambulisho shingoni wakiandaa mada kwa kubandika vibandiko katika karatasi zilizopo juu ya meza.

Wanawake walioketi katika viti kwenye mpangilio wa mstari ulionyooka, huku mezani kukiwa na madaftari wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari hayo.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, mikononi akiwa ameshikilia mpira uliotengenezwa kwa makaratasi na kufungwa kwa katani na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili.

Mwalimu wa kiume alievaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa anatoa maelekezo kwa wanafunzi watu wazima walioketi katika viti kwa kunyoosha kidole juu ya karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo, wakiwa wanajadiliana mmoja wapo akiwa amesimama na kushika karatasi kubwa ya rangi nyeupe ambayo ina maandishi.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wapo ndani ya darasa, kila mmoja akijisomea kwa kutumia kitabu au makaratasi yaliyopo juu ya meza, pia kuna chupa za kuhifadhia maji za kunywa.

Watu wengi wakiwa wamejikusanya katika eneo lenye miti mingi inayotoa vivuli, wakiwa wameketi katika nyasi fupi za rangi ya kijani; wakimsikiliza mwanaume ambaye amesimama katikati yao.

Wanaume wawili walioketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa za kitabu kilicho funuliwa kinacho julikana kama Biblia, huku pembeni wakiwa na madaftari wanayoandika kile walichojifunza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti wengine wakiwa wazungu, wakisikiliza kile wanachofundishwa na mmoja wapo akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba kupatiwa ruhusa ya kuweza kuzungumza.

Wanaume wakiwa wamejikusanya na kuketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanafanya majadiliano ya kile kinachoonekana katika kishikwambi ambacho mmojawapo amekishika.

Vijana wanne wa kiume wakiwa katika mandhari ya eneo la nje wakipatiwa mafunzo, wakichuna nyaya na kuunganisha na vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza, zikiwemo kompyuta mpakato.

Wanaume wakioketi katika viti huku mmojawapo akiwa amesimama ambaye anawaelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali zinazo patikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja aliyeketi katikati ya wanawake hao, wote wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Wanawake pamoja na Wanaume, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, katika mazingira ya nje, wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu inayohusu kilimo cha kisasa, wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu.

Kundi dogo la wanawake wakiwa ndani ya chumba kidogo; ambapo wanajifunza namna ya kushona nguo, wakiwa wanapima urefu na kutumia mkasi kwaajili ya kukata kitambaa, kisha kutumia cherehani kushonea.

Mwanamke akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga kwa kitenge, akiwa anajifunza kwa kusoma maandishi yaliyo andikwa katika karatasi kubwa ya rangi nyeupe iliyo bandikwa ubaoni

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja aliyeketi katikati ya wanawake hao, wote wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa wana nyuso za furaha wakionyesha tabasamu baada ya kutazama kilichopo kwenye skrini ya kompyuta mpakato, ambayo ipo juu ya meza pana.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti, mabenchi na madawati ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa elimu isiyo rasmi inayohusiana na maana ya ndoa, aina za ndoa pamoja na umuhimu wa ndoa.

Mwalimu wa kiume anayevaa shati la rangi nyeupe akiwa amesimama mbele ya darasa ambapo anatoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini kile ambacho anafundisha.

Wanawake watatu wakiwa wamevaa mavazi ya kupendeza wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na makaratasi ambayo wanayasoma, na mkononi wameshikilia penseli wanazotumia kuandikia.

Wanawake wa wili pamoja na mwanaume mmoja aliyeketi katikati yao, wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika vitabu vilivyopo juu ya meza; pembeni yao kukiwa na rafu iliyohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa, wakiwa wanajifunza namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta, zilizopo juu ya meza ili kuweza kujiongezea ujuzi na maarifa.

Wanawake wawili walioketi pamoja na mwanaume mmoja aliyesimama, wakiwa wana nyuso za furaha wakitabasamu, baada ya kutazama kilichopo katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa. Wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa. Baadhi yao wakiwa wana kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, wanazotumia kujisomea.

Wanawake walioketi katika viti huku mmoja akiwa amesimama akitoa mafunzo ya namna ya kutumia programu mbalimbali, ambazo zinapatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kijana wa kiume akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu walioketi katika vyeti vya rangi ya machungwa, vilivyopangwa kwenye mstari iliyonyooka, huku mmoja wao akiwa amesimama na kuzungumza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama katika mbele ya chumba, ambapo anatoa elimu kwa kundi la wamama na watoto wakiwa wameketi katika mabenchi. Pia mbele yao kuna televisheni pamoja kabati.

Mkusanyiko wa wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi nyeupe, wakifanya majadiliano ya mada mbalimbali katikati yao kukiwa na mkeka ambapo kuna watoto wanacheza juu yake.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa wakisikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa watu wazima walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini. Nyuma yao kukiwa na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo.

Mwalimu wakiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesisima mbele ya darasa akiwafundisha mwanafunzi walioketi katika viti, wanaomsikiliza nyuma yao kukiwa na rafu iliyopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba katika mstari ulionyooka, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao ambayo yapo juu ya meza.

Watu wazima wa kike na wa kiume waliovaa mavazi mazuri na nadhifu yakionyesha kuwa ni wa dini ya kiislamu, wakiwa wanafanya mazungumzo wakiizunguka meza pana iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe.

Mkusanyiko wa wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, kila mmoja akiwa anaandika katika daftari au karatasi kile ambacho wanafundishwa ili kuweza kukumbuka kwa urahisi.

Mwanamke na mwanaume waliovaa majoho, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupata picha ya kumbukumbu katika mahafali. Pia wakikabidhiana cheti kinachoonesha kua wamehitimu mafunzo au elimu waliyopatiwa.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyorasmi, na mwanaume aliyesimama ambaye amevaa fulana ya rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa ameketi katika kiti ndani ya chumba, ambacho kina eneo kubwa lililo wazi, akiwa anajisomea kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya meza na kufunguliwa katika kurasa zake za ndani.

Mwanamke aliesimama katika kibaraza kidogo cha nyumba akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika mkeka kila mmoja akiwa na madaftari ambayo wanaandika kila wanachofundishwa.

Kundi la watu wengi wakiwa wameketi kwenye ardhi yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, chini ya miti yenye vivuli, wakiwa wanasikiliza kile ambacho kinaongelewa na mmoja wao aliyesimama katikati yao.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu, baadhi yao wakiwa wanafanya majadiliano huku wengine wakitumia kompyuta.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lenye nguzo imara zinazo shikilia paa la jengo hilo, wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu na kusikiliza mafunzo wanayopatiwa huku mezani kukiwa na chupa za maji ya kunywa na madaftari.

Mwanaume aliye vaa koti la jinsi la rangi ya bluu, akiwa anajifunza kwa kuandika katika daftari, huku akitumia penseli ambayo inakifutio kilichopo kwa juu.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo mwalimu wa kiume anawaelekeza mmoja baada ya mwingine, mbele kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katikati ya wanawake wawili, wote wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Vijana watatu wa kike waliovalia mavazi mazuri yanayowapendeza wakiwa wameketi katika vyeti kila mmoja akiwa anasoma karatasi zilizopo juu ya meza wakiwa wameshika penseli wanazotumia kuandikia.

Watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa huku baadhi yao wakiandika kwenye madaftari ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Kundi la wanawake wakiwa katika ofisi ndogo na kufanya shughuli ya ujasiliamali na ushonaji, baadhi yao wakiwa wanafundishwa namna ya kushona nguo kwa kutumia cherehani zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya shamba kukiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huku wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya kilimo cha kisasa katika mazao hayo.

Wanaume watatu pamoja na mwanamke mmoja aliyesimama wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha yaliyofunguliwa, na kupitisha mwanga wa jua pamoja na hewa safi wakitazama skrini ya kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza.

Wasichana wanne wakiwa wamesimama katika mstari mbele ya jengo lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, wakiwa wameshika karatasi zinazoonyesha picha ya ramani ya Afrika ambayo imechorwa kwa rangi tofautitofauti.

Vijana wa kuime waliovaa sare za rangi ya maziwa ndani ya jengo kubwa ambapo wanapatiwa mafunzo ya matengenezo ya vifaa vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza, pia kuna maboksi ambayo hutumika kuhifadhi vifaa hivyo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu kinachojulikana kama biblia, huku wakiwa na madaftari na kalamu wanazotumia kuandika kile walichojifunza.

Wanawake pamoja na wanaume walioketi na wengine wakisimama, wote wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana, iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wameketi katika viti kwenye mazingira yenye miti mingi inayotoa vivuli, wakiwa makini kusikiliza kile ambacho wanaambiwa na mwanaume ambaye amesimama mbele yao.

Kundi la wanaume na wanawake waliovaa mavazi nadhifu sana, wakionekana kuwa dini yao ni ya uislamu wameketi katika viti wakiizunguka meza pana iliyotandikwa kitambaa cheupe, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika madawati madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma wakiwa makini kusikiliza mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika makaratasi au madaftari,

kundi la wanaume baadhi yao wakiwa wamevaa kofia wamesimama ndani ya jengo, ambapo wana nyuso za furaha wakiwa wanaonekana kuwa wanacheza mziki.

Kundi la wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyopo ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari, ili kuwasaidia kukumbuka kwa urahisi pale watakaposahau.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wanafanya majadiliano ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia, huku mezani kukiwa na makaratasi, kompyuta mpakato pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi jeupe, akiwa amesimama ndani ya darasa akitoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima walioketi katika madawati, wakimsikiliza kwa makini, huku baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa.

Vijan wawili wa kiume na mmoja wa kike, wakiwa wameketi kwa pamoja huku mwanamkke huyo akiwa anaunganisha vipande vidogo vya plastiki, vyenye rangi tofauti ili kutengeneza umbo kubwa, ikiwa ni namna ya kuchangamsha akili.

Mwanamke mtu mzima aliyevaa gauni refu akiwa amesimama katika kibaraza cha nyumba, akiwa anawafundisha kundi la watu walioketi katika mkeka baadhi yao wakiwa na madaftari wanayotumia kuandika.

Mwalimu wa kiume aliyevaa koti na suti ya rangi ya bluu, akiwa anatoka mafunzo kwa kundi la wanawake walioketi chini wakimsikiliza kwa makini, nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi ya nyeusi, uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Vijana wakike na wakiume wengi wao wakiwa wamevaa barakoa, wameketi kwenye viti vya plastiki katika mandhari ya shambani ambapo kuna zao la mahindi yaliyostawi. Huku mwalimu akiwa amesimama mbele yao kuwafundisha.

Kundi la wanaume na wanawake wameketi katika viti vya plastiki ndani ya nyumba, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali na mmoja wapo akiandika kile kinachozungumziwa.

Mkusanyiko wa watu wazima, wakiwa wanajifunza au wanapatiwa elimu. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, chupa za kuhifadhia maji ya kunywa na mabegi wanayotumia kuhifadhia vitu vidogo vidogo.

Mwalimu wa kiume aliye vaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa anatoa maelekezo kwa wanaume walioketi katika viti, akinyoosha kidole katika karatasi ya rangi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Wanawake watatu, waliovaa fulana zenye maandishi yaliyofanana, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, wakiwa wanatazama makaratasi yaliyopo juu ya meza. Kila mmoja akiwa ameshikilia penseli mkononi.

Mwanaume akiwa ndani ya sehemu tulivu ya maktaba, akiwa ameketi kwenye kiti akijisomea kitabu kilichopo juu ya meza, nyuma yake kukiwa na rafu zilizopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Kundi la watu wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi na mwanamume aliyesimama mbele yao, huku mezani kukiwa na bidhaa mbalimbali wanazopatiwa kama zawadi au msaada.

Vijana wa kuime waliovaa sare za rangi ya maziwa wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji na utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza, pembeni kuna maboksi ambayk yanatumika kuhifadhia vifaa hivyo.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya wenzake walioketi katika viti, ambapo anawapatia mafunzo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu; pia kuna madirisha mapana ya vioo na makabati ya kuhifadhia vitu mbalimbali.

Kundi la wanaume na wanawake walioketi katika viti wakiizunguka meza pana ya rangi nyeupe, wakiwa wanafanya majadiliano huku juu ya meza kukiwa na karatasi, vitabu na kalamu wanazotumia kuandikia.

Wanawake pamoja na wanaume watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye mwanga hafifu wakipatiwa mafunzo, huku mmoja wapo akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Kundi la wanaume na wanawake waliovaa barakoa, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki kwenye mandhari ya eneo la shamba, pembeni kukiwa mazao ya mahindi yaliyostawi vizuri, na mwalimu akiwa amesimama mbele yao akiwafundisha.

Wanaume pamoja na wanawake watu wazima, wakiwa wanapata picha ya pamoja na kukabidhiana cheti katika mahafali wakionyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliopatiwa.

Vijana wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza kwaajili ya kujifunza au kujiongezea maarifa, huku pembeni kukiwa na chupa za maji ya kunywa.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa yupo ndani ya darasa, ameshikilia karatasi inayoonyesha kuwa ni cheti cha kuhitimu mafunzo, ambacho kina jina lake pamoja na saini.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye madirisha mapana ya vioo wakiizunguka meza yenye makaratasi juu yake huku mmoja wapo akiwa ameshika karatasi kubwa lenye maandishi.

Vijana wakiume waliyovaa sare za rangi ya maziwa, wakiwa wanapatiwa mafunzo na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza pembeni yao kukiwa na maboksi yanayohifadhi vitu hivyo.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya nje eneo la shamba ambapo kuna mimea rangi ya kijani kibichi imestawi, wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu ulimaji wa mazao ya aina mbalimbali.

Wanawake walioketi katika viti ndani ya chumba, huku mmoja wapo akiwa amesimama na kuwapa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazo patikana kwenye kompyuta zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia vichwani, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha ya ukumbusho katika mahafari ya kuhitimu mafunzo.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti vya rangi nyekundi na kuizunguka meza ambayo ina vitabu, makaratasi wakiwa wanajadiliana jambo fulani, huku ukutani kukiwa na picha zilizo ning'inizwa ambazo zina maandishi.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti kwenye mazingira ya nje ya nyumba, ambapo wanafanya majadiliano, huku baadhi yao wakiwa wameshikilia madaftari mikononi.

Kundi la watu wakiwa wameketi kwenye viti katika mandhari ya shamba ambapo kuna mahindi yaliyokomaa vizuri. Mwalimu akiwa amesimama mbele yao akitoa mafunzo kwa kusoma karatasi aliyoshikiria mkononi.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la nje wakiwa wanapatia mafunzo ya umenyaji wa nyaya, ambazo wanatumia kuunganisha pamoja na vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza zikiwemo kompyuta mpakato.

Wanaume walioketi katika viti ndani ya jengo, ambapo mmoja wao amesimaa akiwa ana waelekeza au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazo patikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake wa wili walioketi pamoja na mwanaume mmoja aliyesimama, wakiwa wana nyuso za furaha na kutabasamu baada ya kutazama sklini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake watatu waliovaa mavazi ya kuwapendezesha, wakiwa wameketi katika viti kila mmoja akitazama na kusoma karatasi iliyopo juu ya meza huku akitumia penseli kwaajili ya kuandikia.

Wanawake wakiwa wanapaiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali, wakiwa wanapima kitambaa kilichopo chini na kutumia mkasi kwa ajili ya kukata, na mashine ambazo zinajulikana kama cherehani kwa ajili ya kushonea.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya shambani, ambapo kumepandwa mimea ya aina mbalimbali ya kijani kibichi; wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo cha kisasa, cha mazao ya aina mbalimbali.

Wanawake pamoja na wanaume, wenye umri mkubwa; waliovaa mavazi mazuri ya kupendeza. Wakionekana kuwa ni dini ya kiislamu, wakiwa wamezunguka meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe, ambapo wanafanya majadiliano.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, wakisikiliza kile wanachofundishwa huku nyuma yao kukiwa na mzungu ambaye amesimama akiwa tazama.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo la nje, ambapo kuna nguzo refu ya chuma zimeshikilia paa ya eneo hilo, wakiwa wameketi katika madawati ambayo juu yake kuna makaratasi wanayoyasoma.

Vijana wawili wakiume, wakiwa wamechuchumaa chini wakifanya sanaa ya uchoraji wa picha ya mwanaume. Akiwa amenyoosha mkono kuchuma majani yaliyobandikizwa katika karatasi hiyo iliyochorwa.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo wakiizunguka meza pana ya rangi nyeupe, juu yake kukiwa na vitabu na makaratasi ambayo wanatumia kwa ajili ya kujifunzia.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi, akiwa amesimama mbele ya darasa na kuwafundisha wanafunzi walioketi kwenye viti, huku nyuma yao kukiwa na rafu iliyohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wapo ndani ya darasa huku mezani kukiwa na vitabu mbalimbali, pembeni kunachombo cha usafiri ambayo ni baiskeli imeegemezwa katika Kuta ya chumba hicho.

Mkusanyiko wa wanawake wakiwa ndani ya jengo, ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya ushonaji wakiwa wanatumia vitambaa, sindano pamoja na uzi kushonea pia kuna mikasi ipo juu ya meza.

Mwanamke aliyevaa gauni lefu akiwa amesimama katika kibaraza kidogo cha nyumba, akiwa anatoa elimu kwenye kundi la watu walioketi chini kwenye mkeka, wakiwa wana madaftari ambayo wanaandikia.

Mwanamke akiwa ameketi katika kiti akitazama kompyuta iliyopo juu ya meza ili kujifunza au kujiongezea maarifa, nyuma yake kukiwa na vijana wakike na wakiume ambao pia wanajifunza kwa kutumia kompyuta.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya ubao wa rangi nyeupe, mmoja wao akiwa anabandika makaratasi na mwingine akiwa ana andika katika daftari dogo aliloshikiria mkononi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika madawati ndani ya darasa. Nyuma yao kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Kijana wa kike aliyevalia fulana ya rangi nyeusi, akiwa amesimama ndani ya maktaba, akichagua kitabu kimoja kwenye vingi, ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi katika viti ,wakimsikiliza kwa makini, kukiwa na mwanga wa kutosha ,unaopenye katika madirisha mapana ya vioo.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wamevaa sare za fulana za bluu bahari, zikiwa na nembo za viganja vya mikono vyenye rangi tofautitofauti

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza. Nyuma yao kukiwa na picha inayoonyesha ramani ya sehemu fulani.

Mwanaume pamoja na mwanamke wakiwa wameketi wakifanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ndani ya chumba ambacho kina madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi. Akiwa amesimama mbele ya darasa na kutoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika madawati, wanaomsikiliza. Huku nyuma yao kukiwa na rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari ili kujikumbushia kipindi watakaposahau.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya darasa wameketi katika viti, ambapo mwalimu wa kiume amesimama akiwa anawaelekeza mmoja baada ya mwingine; na mbele yao kuna ubao wa rangi nyeupe ulio na maandishi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi nyeupe, akiwa anamuelekeza mwenzake aliyeketi kwenye kiti, kwa kunyoosha kidole katika karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Mwanaume aliyevaa koti la jinzi la rangi ya bluu, akiwa ameketi kwenye dawati, huku akiandika kwenye daftari, akitumia penseli ambayo ina kifutio kwa juu.

Kundi la vijana wakiume wakiwa wameketi kwenye viti wakijadiliana maswala mbalimbali, pembeni yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe, pamoja na kabati ambalo hutumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama na kutoa elimu kwa kundi la wanawake walioketi, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini huko nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi meupe.

Wanawake pamoja na wanaume walioketi katika viti mmoja wapo akiwa ni zeruzeru, wakijadiliana maswala mbalimbali ambayo yameandikwa katika karatasi mmoja wapo aliyeishikilia.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa, wakiwa wanajadiliana kilicho andikwa katika makaratasi yaliyopo juu ya meza, pembeni kukiwa na makabati madogo yanayo tumika kuifadhia vyombo.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja akiwa ameketi katikati ya wanawake hao huku wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Kundi la watu wengi waliokusanyika katika eneo la nje lenye miti mingi, wakiwa wameketi kwenye viti wakisikiliza kile ambacho kiongozi aliyesimama katikati yao akiwa anatamka.

Wanawake wawili walioketi katika kiti mmoja akiwa amenyoosha kidole kwenye skrini ya kompyuta mpakato, iliyoko juu ya meza kuelekeza jambo fulani nyuma yao kukiwa na rafu furani za mbao zilizo pangiliwa vitabu mbalimbali.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakisikiliza kila wanachofundishwa huku wakiandika katika madaftari yao ili kuweza kujikumbusha kipindi watakaposahau.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa, mkononi akishikilia karatasi ambayo ni cheti cha kuhitimu mafunzo kikiwa na jina lake pamoja na saini.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi jeupe akiwa amesimama mbele ya darasa, pembeni ya ubao wa rangi nyeusi akiwafundisha wanafunzi walioketi katika viti wanaomsikiliza kwa makini.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama katikati ya darasa akiwa anasoma kitabu alichoshika mkononi, huku wanafunzi watu wazima wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanawake, pamoja na wanaume, watu wazima, wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo na kuketi katika viti vya plastiki, wakijadiliana maswala mbalimbali ya maendeleo, huku katikati yao kukiwa na mkeka ambapo kuna watoto wanacheza.

Wanawake pamoja na wanaume waliokusanyika ndani ya darasa; wakiwa wanapatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama mbalimbali, wakitumia wino wa rangi nyeusi uliopo kwenye bakuli na kuchorea kwenye karatasi kubwa za rangi nyeupe.

Watu wakiwa wameketi kwenye viti huku wakipatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi, wakiwa wanapiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri.

Vijana wa kike, wakiwa wapo ndani ya chumba kidogo, ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo. Wakiwa wanapima urefu, huku mmojawapo akishika mkasi unaotumika kukata kitambaa na mashine za cherehani zinazotumika kushona.

Mwanamke mwenye umri mkubwa, akiwa ameketi katika madawati ndani ya darasa, mkononi ameshikilia karatasi inayoonyesha kuwa ni cheti cha kuhitimu mafunzo, ambacho kina jina lake pamoja na saini.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa wameketi kwenye viti, wakiwa wanatumia programu mbalimbali zinazopatikana katika komputa zilizopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na chupa ambazo hutumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wameketi ndani ya jengo, huku wakipatiwa mafunzo na kijana aliesimama mbele, mezani kukiwa na baadhi ya bidhaa ambazo anawapa kama zawadi au msaada.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao wakiwa wanaandika katika madaftari yao kile ambacho mwalimu anawafundisha ili waweza kukumbuka kwa urahisi.

Wanaume wakiwa wameketi katika madawati kila mmoja akiwa anaandika kwenye daftari kile ambacho wanafundishwa, ili aweze kujikumbusha wakati atakaposahau.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti akiwa anasoma kitabu, huku nyuma yake kukiwa na rafu zinazotumika kuhifadhia vitabu mbalimbali pamoja na magazeti.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji, wakiwa wanatumia vifaa mbalimbali kama vile; kitambaa, uzi na sindano pia kuna mikasi ya kukatia.

Kundi la wanawake na wanaume, wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, wakiwa wanazungumza au kujadiliana maswala mbalimbali, na wengine wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa ,wameketi katika viti , madawati au mabenji ,wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu isoyo rasmi ,inayohusu ndoa.

Kundi la watu wengi wa kike na wa kiume, walioketi katika madawati katika eneo la nje lililo na vyuma virefu vilivyoshikilia paa la sehemu hiyo, kila mmoja akiwa na karatasi anaitazama iliyopo juu ya dawati.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo, wakiwa wamevaa sare ya fulana yenye rangi ya bluu bahari, pamoja na nembo ya viganja vyenye rangi tofautitofauti.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa au maabara, ambapo wanafunzi wameketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile chupa zinazotumika kuhifadhia kemikali.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa katika mazingira ambapo, matengenezo mbalimbali vya thamani anatoa maelekezo kwa kusoma katika kitabu alichoshikilia.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika na kuketi katika nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na vimvuli vya miti mirefu huku wakimsikiliza mwanaume ambaye amesimama katika eneo lililowazi katikati yao.

Mkusanyiko wa wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya jengo lenye madirisha mapana ya vioo, wote wakiwa wanatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kujifunzia.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia vichwani, wakisimama kwa pamoja ili kupata picha ya ukumbusho katika mahafali yao ya kuhitimu mafunzo waliopatiwa.

Vijana watatu wa kiume na mmoja wa kike aliyesimama, wakiwa wanatazama kilichopo katika kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Pia kuna chupa za maji ya kunywa, simu janja, na madaftari.

Wanaume pamoja na wanawake, wakiwa wapo ndani ya chumba wamesimama na baadhi wameketi; chenye madirisha mapana yaliofunikwa na mapazia, wakiwa wanafundishwa au kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake walioketi katika viti, huku mmoja akiwa amesimama akitoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizoko juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu, akiwa amening'iniza kitambulisho katika shingo na kugawa vitabu au majarida kwa watu wazima, walioketi katika madawati ili waweze kujisomea.

Wanawake pamoja na wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika viti, huku mmojawapo akiwa ameinama na kuandika katika karatasi kubwa iliyopo juu ya meza pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya jengo kubwa wakiwa wamevaa sare za rangi ya maziwa huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, wanavyo fundishwa namna ya kutumia na kutebgeneza.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo, lenye mwanga wa kutosha unaotokana na taa zilizofungwa juu wakiwa wanazungumza na baadhi yao, wakiwa wanatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya shamba ambapo kuna mazao yaliyostawi yenye rangi ya kijani, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ulimaji wa kisasa na mwalimu aliyevaa kofia.

Kijana wa kike na kiume wakiwa wameketi katika darasa ambopo wanapatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama mbalimbal, wakitumia wino wa rangi nyeusi, wakichora katika makaratasi yenye rangi nyeupe.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wapo wameketi kwenye madawati ndani ya darasa, mezani kukiwa na vitabu wanavyotumia kujifunza, pembeni kukiwa na baiskeli iliyoegemea katika kuta ya chumba hicho.

Vijana wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba; wakiwa wanafanya mazungumzo au kujadiliana kile ambacho kimeandikwa katika moja ya kishikwambi ambacho mmoja wapo ameshikilia.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa wameketi katika viti kwenye mazingira ya nje, wakiizunguka meza yenye muundo wa duara, juu yake kukiwa na vitabu, makaratasi, simu janja pamoja na pochi.

Mwanaume mwenye tabasamu aliyesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulio andikwa kwa maandishi meupe, mkono mmoja akiwa ameshikilia mpira wa makaratasi uliosukwa kwa kutumia katani; na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi, akiwa anachagua kitabu kimoja kati ya vingi ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya eneo hilo la maktaba.

Kundi la wanawake na wanaume, walioketi katika viti vya prastiki vya rangi ya bluu katika muundo wa duara, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali, huku mmoja wapo akiandika kile wanachojadili kwenye karatasi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya jengo lenye madirisha yaliyofunguliwa ya vioo, ambayo yanapitisha mwanga ndani ya chumba hicho wakiwa wanajifunza kwa kutumia komputa mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wanne wa kiume wakiwa wanapatiwa mafunzo, ya kumenya nyaya nene ili kuweza kuunganisha na vifaa vilivyopo juu ya meza, ikiwemo na kompyuta mpakato, ili kuweza kupata mtandao.

Wanaume wawili wakiwa wamechuchumaa wakifanya sanaa ya uchoraji wakichora picha ya mvulana kwenye karatasi akichuma majani ambayo yamebandikwa katika karatasi hilo.

Wanawake wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali, huku wakiwa wanapima urefu wa kitambaa kilichopo chini, na kutumia mkasi kwa ajili ya kukata na cherehani za kushonea.

Vijana wa kike, wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo. Wakipatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo, huku wakitumia vitu mbalimbali kama vile: vitambaa, uzi, sindano pamoja na mikasi.

Watu waliokusanyika, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki chini ya miti. Ambapo wanafanya mkutano wa hadhara, wakimsikiliza kiongozi ambaye amesimama katikati yao.

Bibi akiwa amekaa katika dawati akitazama kitabu ambacho kina maandishi pamoja na picha nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki pia kuna mashamba yenye nyasi zilizokauka.

Mkusanyiko wa watu wengi, wa kike na wa kiume, wakiwa wamekaa katika nyasi fupi za rangi ya kijani ambapo pana miti mingi inayotoa vivuli, wakiwa makini kusikiliza kile wanachowaambiwa na mwanaume aliyesimama katika eneo lililopo wazi katikati yao.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa amesimama na kutoa mafunzo kwa watu wazima walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa.

Wanawake na wanaume, waliovaa majoho marefu na kofia vichwani, wakiwa wamepiga picha katika mahafali, wakikabidhiana vyeti. Ikiwa ni ishara ya kuhitimu mafunzo waliyopatiwa.

Mkusanyiko wa wanawake wakiwa wapo ndani ya jengo ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya ushonaji. Wakiwa wanatumia kitambaa cha nguo, sindano pamoja na uzi pia kuna mikasi ipo juu ya meza.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa amesimama katikati ya darasa akisoma kitabu alichokishika mkononi, huku wanafunzi wakimsikiliza kwa makini, na kuandika kile anachokisoma katika madaftari.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo ambalo lina mwanga wa kutosha unatokana na taa zilizofungwa juu, wakiwa makini kusikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Vijana wawili wa kiume pamoja na mmoja wa kike, ambaye ameshika vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti, vinavyotumika kuunganishwa na kutengeneza umbo kubwa ikiwa ni namna ya kuchangamsha akili.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya chumba cha darasa au maabara ambapo anawafundisha wanafunzi walioketi katika viti, mezani kukiwa na vifaa mbalimbali mfano ni chupa zinazotumika kuhifadhia kemikali.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavasi ya rangi nyeusi. Akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini. Huku nyuma yao kukiwa na rafu yenye vitabu vya aina mbalimbali.

Mwalimu wa kiume ambaye amening'iniza tutambulishe shingoni, akiwa yupo ndani ya darasa na kugawa vitabu au kupeperushi kwa watu wazima walioketi katika madawati, ambao wapo tayari kwa ajili ya kujifunza.

Kundi la wanaume waliosimama wakiwa na nyuso za furaha baadhi yao wakiwa wamevaa kofia vichwani wakiwa wana furahi na kujifunza namna ya kucheza mziki.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia, wakiwa wameketi kwenye vitu na baadhi yao wamesimama wakifanya majadiliano, huku juu ya meza kukiwa na makaratasi, kompyuta mpakato na chuma za maji ya kunywa.

Wanawake watatu waliovaa barakoa, wakiwa katika viti ndani ya nyumba ya kisasa. Mezani kukiwa na makaratasi wanayotumia kujadiliana, huku pembeni kukiwa na makabati madogo yanayotumika kuhifadhi vyombo.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti, wakionekana kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza ili kujiongezea ujuzi au maarifa ya mambo mbalimbali.

Eanawake watatu walioketi katika viti wakiwa wamevaa fulana zenye maandishi yaliyo fanana yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza huku wakisoma baadhi ya karatasi yaliyopo juu ya meza.

Vijana wakike wakiwa wamekati katika viti, wakiwa wanajifunza au kuongeza maarifa kwa kusoma baadhi ya karatasi, zilizopo juu ya meza huku wakitumia penseli kwa ajili ya kuandikia.

Vijana wa kiume wakiwa ndani ya jengo wameegamia meza, huku wakimtazama mwenzao ambapo ameinama akiwa anaandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika wakipatiwa mafunzo huku wakisikiliza kwa makini na kupiga makofi kama ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao mweusi. Akitoa elimu kwa watu walioketi katika madawati, ambao wanamsikiliza kwa makini kile ambacho anachofundisha.

Wanaume waliovaa mavazi nadhifu sana mfano ni kanzu na suti, wakiwa wanamtazama mwenzao aliyeinama akiwa anaandika katika makaratasi makubwa meupe yaliyopo juu ya meza.

Mwanamke mwenye umri mkubwa alievaa mavazi ya kabila la kitamaduni la wamasai akiwa anajifunza namna ya kusoma silabi za kiswahili zilizoandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu ambaye ni mtaalamu wa afya, akiwa anatoa elimu kwa wamama waliowabeba watoto wadogo inayohusu malezi au huduma za afya kwa watoto wachanga.

Mkusanyiko wa watu wengi wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati, katika eneo la nje lenye nguzo refu za chuma zilizoshikilia paa la sehemu hiyo; wakiwa wanatazama makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, wakiwa wanajadiliana mada fulani au kufanya mkutano na viongozi walioketi mbele.

Vijana wa kike wakiwa wako katika mazingira ya shambani, ambapo kuna mazao yaliyostawi yenye rangi ya kijani wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora au kilimo cha kisasa.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi nyeupe ndani ya chumba wakiwa wanafanya majadiliano ya mkutano, Katikati yao kukiwa na watoto wanajuu ya mkeka.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama mbalimbali huku wakitumia wino wa rangi nyeusi na kuchora katika karatasi nyeupe.

Vijana watoto wa kiume walioketi na mwanamke mmoja aliyesimama wakiwa wanatazama skriini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza na kujadiliana kile ambacho wanakiangalia.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye viti kila mmoja akiwa anatumia programu mbalimbali zilizopo katika kompyuta ambapo wanajifunza au kuongeza maarifa pembeni kukiwa na chupa zinazohifadhi maji ya kunywa.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa yupo darasani ambapo ameshika karatasi ambacho ni cheti kinachoonyesha kua amehitimu mafunzo aliyo patiwa, kikiwa na jina lake pamoja na saini

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti wakijadiliana kilichoandikwa katika moja ya kitabu ambacho kimefunguliwa, huku nyuma yao kukiwa na picha inayoonyesha ramani ya eneo fulani.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la shamba ambapo kuna mimea imestawi ya rangi ya kijani kibichi wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo cha mazao ya aina mbalimbali.

Wanawake wawili wakiwa wameketi huku mwanamume mmoja akisimama wakiwa na nyuso za furaha, na kutabasamu baada ya kuangalia skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo lenye madirisha mapana ya vioo, wakiwa wanajifunza huko mmoja wao amesimama na kushika karatasi kubwa la rangi nyeupe ambalo lina maandishi.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti, wakiyatazama makaratasi na madaftari pamoja na vitabu vilivyopo juu ya meza, ili kujifunza pembeni yao kukiwa na vitabu mbalimbali vilivyopangwa katika rafu.

Mkusanyiko wa watu walioketi katika viti kwenye mandhari ya nje, kukiwa na miti mirefu yenye kimvuli wakiwa wanasikiliza kile wanachoambiwa na mwanaume aliyesimama katikati yao.

mwalimu wa kiume akiwa amesimama darasani amevalia shati la mikono mirefu akiwa na kitambulisho kilicho ning'inizwa shingioni na kugawa vitabu kwa watu wazima walioketi kwenye madawati ili waweze kujisomea.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa wameketi katika viti vya rangi nyekundu, wakizunguka meza ambapo juu yake kuna vitabu au makaratasi ,ambapo wanatumia kwaajili ya kuweza kujifunzia.

Wanaume na wanawake katika madawati ndani ya chumba ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi, na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari ili kuwasaidia kuweza kukumbuka kwa urahisi kipindi watakaposahau.

Vijana wawili wa kiume waliosimama. Wakiwa wanamfundisha mwanamke aliyeketi kwenye kiti namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta iliyopo juu ya meza.

Vijana wawili wakike na mmoja wa kiume wakiwa wameketi katika madhari nzuri ya nje wakiizunguka meza yenye muundo wa rangi ya duara juu yake kukiwa na vitabu, makaratasi, simu janja pamoja na pochi.

Wanawake pamoja na wanaume walio vaa majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha ya ukumbusho wakati wa mahafali ya kuhitimu mafunzo au elimu walio patiwa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama pembeni ya mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa anajifunza namna ya kuandika katika ubao wa rangi nyeusi akiandika hesabu za kujumlisha pamoja na irabu za kiswahili.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika viti, kwenye mandhari tulivu ya eneo la nje, wakiizunguka meza yenye muundo wa duara juu yake kukiwa na makaratasi na vitabu mbalimbali.

Mwanamke aliye vaa kizibao cha rangi nyekundu akionekana kua ni muuguzi wa afya, amesimama mbele ya kundi la wamama waliowabeba watoto ambao wanapatiwa elimu inayo husisha malezi ya watoto.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa nyingi zilizofungwa katika paa la jengo hilo wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, ambalo linamadirisha mapana ya vioo, wakiwa wanajifunza. Mmoja wapo akiwa ameshika karatasi kubwa ambayo inamaandishi.

Mkusanyiko wa wanawake pamoja na wanaume, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi nyeupe, huku wakifanya majadiliano ya mada mbalimbali, katikati yao kukiwa na watoto wadogo wanaocheza juu ya mkeka.

wanawake walio vaa sare zafurana za rangi ya bluu bahari ambazo zina nembo ya viganja vyenye rangi tofauti tofauti wakiwa wameke katika madawati ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ambavyo vina mabegi yaliyo ning'inizwa kwa nyuma wakiwa wanajadiliana kile walichofundishwa huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi.

Vijana wa kiume baadhi yao wakiwa wamevaa kofia, wamesimama ndani ya chumba wakiwa na nyuso za furaha, wakionekana wanacheza mziki na kufurahia wimbo unaosikika.

Mwanamke aliyeketi katika dawati aliyevaa kofia kichwani akiwa anajifunza kwa kusoma katika kitabu na kuandika kwenye daftari akitumia penseli kwajili ya kuandikia.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti na mmojawapo akiwa amesimama, akiwa anatoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Vijana wanne wa kiume wakiwa wamesimama katika eneo au mandhari ya nje ambapo wameshikilia nyaya wanazozichuna ili kuunganisha katika vifaa vilivyopo juu ya meza na kupata mtandao katika kompyuta mpakato.

Wanawake pamoja na wanaume walioketi katika viti vya walemavu wa miguu ndani ya jengo lililopambwa kwa maputo, wakiwa wanatazama skrini inaonyesha kua wanajifunza somo la kiitaliano.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu huku wakimtazama mwanaume aliyeinama akiwa ana andika katika karatasi kubwa la rangi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Eneo kubwa ambalo lina mkusanyiko wa watu wengi, wakiwa wanafanya mtihani ambao ni maswali wanayopaswa kuyajaza kwa usahihi ili kuweza kufaulu ikiwa ni kipimo cha kile walichofundishwa.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanajadili kile ambacho kimeandikwa katika vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza pana.

Wanawake wanne pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wamejipanga katika mstari, mikononi wakishikili karatasi zinazoonyesha kuwa ni vyeti kwa ajili ya kuhitimu mafunzo yao. Huku nyuma kukiwa na vyombo vya muziki.

Mwanaume akiwa ameketi katika kiti ndani ya eneo tulivu la maktaba, akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza huku nyuma yake kukiwa na vitabu vya aina mbalimbali vilivyohifadhiwa katika rafu.

Kundi la wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari.

Vijana wawili wakiume wakiwa wameketi katika viti wakifanya majadiliano ya kile kinachoonekana katika kurasa ya kitabu, huku mwenzake akiwa anatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja aliyeketi katikati ya wanawake hao, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali yaliyoandikwa katika vitabu vilivyopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake watatu walioketi katika viti wakiwa wamevaa fulana zenye maandishi yaliyofanana, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza wakitazama karatasi zilizopo juu ya meza, kila mmoja akiwa ameshikilia penseli wanazotumia kuandikia.

Vijana wa kiume watatu waliovaa mavazi ya kuwapendeza, wawili wakiwa wamesimama na kumtazama mmoja wapo aliyevaa kanzu akiwa ameinama na kuandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti, ndani ya eneo tulivu la maktaba akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na rafu zilizopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Kundi la kundi la wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, ambapo wanafanya majadiliano ya kile kinachoonekana katika kishikwambi ambacho moja wapo amekishikilia mkononi.

Kundi la wanawake, baadhi yao wakiwa wamebeba watoto wadogo. Wameketi katika benchi ndani ya chumba, wakimsikiliza mwanaume aliyesimama mbele yao, pia kuna televisheni katika kuta ya chumba hicho pamoja na kabati.

Vijana wawili wa kiume, mmoja akiwa amevaa fulana ya rangi ya bluu, akibandika vibandiko vya karatasi katika ubao wa rangi nyeupe na mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo akitumia kalamu.

Wanaume wawili wakiwa wamechuchumaa, wakifanya sanaa ya uchoraji. Wakichora mvulana anayechuma majani yaliyobandikizwa katika karatasi yenye rangi nyeupe, ambapo mvulana huyo amechorwa.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupata picha ya ukumbusho katika mahafali ya kuhitimu mafunzo waliyopatiwa.

Vijana wakiume wakiwa katika chumba, ambapo wanaandika katika karatasi nyeupe zilizo bandikwa ukutani, zinazoonyesha tathimini ya kujifunza huku kukiwa na maua mazuri yanayo ipendezesha sehemmu hiyo.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba, ambapo wameegemea meza pana iliyotengenezwa kwa mbao, mmoja wapo akiwa anaandika katika karatasi kubwa nyeupe zilizopo juu ya meza.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakisikiliza mafunzo wanayopatiwa huku baadhi yao wakiandika katika madaftari ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Vijana wa kiume wawili wakiwa wamesimama na kumtazama mmojawapo aliyoinama, akiwa amevaa kanzu na kuandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao.

Wanaume watatu wakiwa wapo ndani ya chumba wameegamia katika meza iliyo tengenezwa kwa mbao mmoja wapo aliyevaa kanzu akiwa anaandika katika karatasi kubwa nyeupe zilizopo juu ya meza.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wanafanya majadiliano wakiwa ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofungwa na mapazia. Huku mezani kukiwa na makaratasi, kompyuta mpakato na Chupa zenye maji ya kunywa.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti vyekundu ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, mmoja wao akiwa amenyoosha mkono ikiwa ni ishara ya kuomba ruhusa ili kuweza kuzungumza.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyojipanga katika mstari ulionyooka. huku mezani kukiwa na madaftari ambayo wanatumia kuandika kile wanachofundishwa ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Wanaume pamoja na wanawake, wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia, wakiwa wanajifunza au kupatiwa mafunzo kwa kutumia kompyuta mpakato, zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kiume walioketi katika viti, huku mmojawapo akiwa amesimama na kuwaelekeza wenzake namna ya kutumia programu mbalimbali, ambazo zinapatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya maktaba akiwa amevalia fulana ya rangi nyeusi, akichagua kitabu kimoja kati ya vingi ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao.

Mwalimu wa kiume alisimama mbele ya darasa au maabara, akiwa anatoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi kwenye viti. Mezani kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile chupa, ambazo hutumika kuhifadhia kemikali.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi na mwalimu aliyesimama mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulio na maandishi.

Watu wazima wakiwa wameketi katika madawati, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao.

Wanawake na wanaume waliovaa majoho marefu na kofia vichwani, wakiwa wamesimama ili kupiga picha ya pamoja wakati wa mahafali, na kukabidhiana cheti kinachoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliyopatiwa.

Watu wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, na kuvaa sare za makoti ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo cha kisasa, na mwalimu ambaye anaandika katika ubao mdogo wa rangi nyeupe.

Eneo kubwa ambalo lina madawati. Wakionekana watu wazima wameketi, huku kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani ambao una maswali anayopaswa kujaza kwa usahihi ili kuweza kufaulu.

Mwanamke pamoja na mwanaume waliovaa majoho marefu wakiwa katika mahafali huku akikabidhiana cheti kumaanisha kuwa wamehitimu mafunzo au elimu waliyopatiwa.

Kundi la wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki ndani ya jengo, ambapo wanafanya majadiliano katikati yao kukiwa na watoto wanaocheza juu ya mkeka.

Wanaume wawili wakiwa wanafanya majadiliano ya kile wanachokisoma katika kurasa ya kitabu ambacho kiko juu ya meza, kimefunuliwa huku pembeni yake kukiwa kuna kompyuta mpakato.

Mwanaume aliyesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, mkono mmoja akiwa ameshikilia mpira wa makaratasi uliofungwa kwa kutumia katani huku mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa anasoma kitabu alichoshika mkononi. Wanafunzi watu wazima wameketi kwenye madawati, wakisikiliza kwa makini na kuandika kwenye madaftari yao.

Vijana wa kiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa. Baadhi yao wakiwa wanatumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake pamoja na Wanaume wengi wao wakiwa wamevaa barakoa, na kushika karatasi mikononi mwao, wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya shambani, huku pembeni kukiwa na zao la mahindi yaliyostawi vizuri, na mwalimu akiwa amesimama mbele yao anayewafundisha.

Wanawake wa nne waliosimama katika mstari uliyonyooka mbele ya nyumba, wakiwa wameshikilia karatasi ambazo zina michoro inayoonyesha ramani ya Afrika; ikiwa imepakwa rangi tofautitofauti.

Kijana wa kiume akiwa anatoa mafunzo yasiyo rasmi kwa kundi la watu walioketi katika viti vya rangi ya machungwa vilivyopangwa katika mistari iliyonyooka, mmoja wapo akiwa amesimama ili kuchangia mada au kujibu swali.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, vyenye rangi ya bluu katika muundo wa duara, wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika karatasi iliyoshikiliwa na mmojawapo.

Mwanaume akiwa yupo ndani katika eneo tulivu la maktaba, akisoma kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Vijana wawili wa kiume walioketi katika viti, wakiwa wanatazama vitabu kilichopo juu ya meza na kufunguliwa, kujadiliana kilichoandikwa kwenye kurasa zake, huku nyuma yao kukiwa na picha inayoonyesha ramani ya sehemu fulani.

Mwanamke mwenye sura ya kutabasamu, akiwa amesuka nywele ndefu na kuvalia koti la jinzi ya rangi ya bluu. Akiwa amesimama na kushika kompyuta mpakato mkononi, ambayo anaitumia kwa ajili ya kujifunza au kuongeza maarifa.

Wanawake wawili walioketi pamoja na mwanaume mmoja aliyesimama, wote wakiwa wana sura za tabasamu wakifurahi, baada ya kutazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwanamke akiwa amesimama katika maktaba ambapo vitabu vya aina mbalimbali vinahifadhiwa, akiwa anchagua kitabu kimoja wapo kati ya vingi vilivyopangwa katika rafu za mbao.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti kwenye muundo wa duara, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yaliyoandikwa katika karatasi walizoshikilia, huku pembeni kukiwa na meza ambayo juu yake Ina chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama akizungukwa na kundi la wanawake ambao anawapatia mafunzo au elimu, huku nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ulio bandikwa makaratasi makubwa ya rangi nyeupe

Mwanaume aliyesimama, akiwa anawatazama wanawake walioketi kwenye viti na kuwapa elimu, huku nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi makubwa yenye rangi nyeupe.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja aliyeketi katikati ya wanawake hao, wakiwa wanatazama sklini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya chumba ambacho kina mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa na vitabu na madaftari ambavyo wanatumia kwaajili ya kuweza kujifunzia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama na kutoa mafunzo kwa kundi la wanawake walioketi wakiwa wanamsikiliza kwa makini. Nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Vijana wakike na wakiume wameketi katika viti nje ya jumba, baadhi yao wameshika madaftari wakiwa wanafanya majadiliano. Wakionekana kuwa ni familia au watu wa karibu wanaojuana.

Wanaume wawili walioketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanajadiliana kuhusu kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu walichokifunua kinachojulikana kama bibilia, pembeni kukiwa na madaftari ambayo wanatumia kwa ajili ya kuandika kile walichojifunza.